Hiki ni kilimo kisichotumia mchanga ndani ya chafu. Imepandwa nyanya ambazo zimenawiri vizuri sana. Kuna watu wawili ambao wanafanya kazi huko wakitembea.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa mahali pamoja. Wanafanana wote. Wanalishwa, kunyeshwa na kupewa dawa pamoja. Wanalishwa kwa niaba ya maziwa na nyama ata na ngozi.

Hawa ni ngombe wa gredi ambao wanafanana wote. Wamewekwa mahala pamoja ili wakalishwe na kunywishwa na kupewa dawa pamoja. Wanafungiwa vizuri wasitoke kuenda kuzurura. Ni wa kilimo biashara. Wamewekwa kwa maziwa na nyama.

Hawa ni ng'ombe ambao wanalishwa, wanafanana, wanapewa chakula , dawa, na maji pamoja. Wanalishwa kwa niaba ya kuuzwa na kupeana nyama na maziwa.

Hii ni mazao ya shamba ambayo imepelekwa sokoni, na inaitwa kitunguu. Imeanikwa ieze kukauka ndiposa ieze kutumika vizuri. Kuna mtu ambaye anachagua chagua akieka kwa beseni.

Hii ni kilimo biashara; hawa ni kuku ambao wamewekwa mahala pamoja. Wanalishwa na kunyweshwa pamoja. Wamejengewa nyumba ambayo ni ya mawe nusu na juu ishamalizwa na ua la sengenge.

Hii ni mazao ya shamba aina ya kahawa imetandikiwa chandarua chini na kumwagwa pale. Mbegu zinachaguliwa mbivu na mbichi. Kuna watu ambao wamesimama wengine wameketi kando. Kuna nyumba ambayo imefunguliwa ya kuweka mazao haya baada ya kuchagua.

Hii ni mboga aina ya kabeji. Unaonekana kupandwa vizuri sana kwa ustaarabu wa hali ya juu. Imekua vizuri sana. Hii ni kilimo biashara.

Hii ni shamba ya kilimo biashara. Imepandwa mboga kwa ustaarabu. Kando kuna ua la seng'enge ambalo limewekwa ili kuzuilia watu kupita hapo.

Hii ni shamba ambayo inafanyiwa kilimo biashara. Imepandwa aina ya mboga inayoitwa sukuma wiki. Imepandwa kwa utaratibu mkubwa sana wa laini. Inaonekana hiyo ikiwa nzuri sana.

Shamba hili linaonekana kutayarishwa vizuri. Inakuzwa mimea kutumia njia ya umwagiliaji matone. Mistari mieusi inaonekana kutumika.